Hapa kuna wanaume wengi ambao wamekuja kucheza mpira, wengi wao wako na mguu mmoja, uwanjani kando kuna nyasi kando ingine mchanga ni nyekundu.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wanariadha wanaokimbia ili kushinda. Mwenye ametangulia ni mkenya ambaye amefurahia akiweka mkono juu.

Hapa kuna watu wengi ambayo wengi ni wanaume na wachache ni wanawake. Pia wamevaa shati ambazo zinafanana wakionyesha kundi ya fedha watu.